Mazingira yenye kijani kibichi yanayovutia uenda ikawa ni tahasisi yenye paa za matofali mekundu na madirisha mengi. Mimea yaliyokatwa vizuri na nyasi za kijani zilizonyooka, miti imepangwa pia kwa mipangilio na twaona jengo kubwa la mivuto linaonekana hapo nyuma.

Kitabu cha shule cha watoto kimefunguliwa na kuwekwa juu ya uso wa meza ikiwa na picha zinazochora maelezo ya mahandishi yaliyomo kwenye kitabu kinaonekana kuwa ni kitabu cha mtaalamu wa watoto.

Mandhari haya ni ya darasa lenye viti na dawati vya wanafunzi vilivyo wazi. Pia kuna kompyuta za mezani zikiwa zimepangwa juu ya meza kando kando ya chumba hili. Kuna ubao wa matangazo na dirisha lenye Pazia linaonekana pia.

Ubao mweupe wenye maandishi ya rangi ya samawati yanaonekana kuwa hapa ni darasani. Kuna kifagio na pipa la taka pembeni mwa chumba lile, hapo karibu na mlango.